Jengo hili linaonekana kuwa la tasisi kama shule au kituo cha jamii. Lina paa nyekundu na madirisha ya kijani na mbele kuna uwanja na majani uliokatwa vizuri. Unaonyesha mazingira iliyotunzwa.

Bango hili limebandikwa mlangoni ni lina ujumbe wa kuwakaribisha wageni darasani. Kila herufi ya neno welcome imeelezwa dhamani muhimu kama kujifunza kwa furaha na ushirikiano, heshima ya pamoja na mtazamo chanya. Rangi tofauti zinaongeza mvuto wa kuona.

Samuel Muchai mwanariadha kutoka Kenya mwenye ulemavu wa kuona. Anaonekana akikimbia na mwelekezaji wake Jean Kipchumba. Wanashiriki katika mbio za mtaa elfu tano kwenye mashindano ya Para-athletic .

Inaonyesha corridor ya shule au ofisi ya umma yenye sakafu safi rangi nakawia . Kuna nguzo nyeusi zinazoshikilia paa upande wa kushota na ukuta wa rangi wa karibu na upande wa kulia mandhari ni utulivu ikionyesha mazingira ya utulivu na safi.

Kitabu kimeandikwa health, safety and manners kikiwa na picha ya mtoto na picha ya mtoto kwenye jalanda yake. Inaonekana kuwa ni kitabu cha elimu kwa watoto kinachofudisha kuhusu afya usalama na tabia njema. Rangi zake ni angavu na kinavutia macho.

Naona mtu mwenye ulemavu akiwa ndani ya maji, akiendesha mashua kwa ustadi. Amevaa mavazi ya usalama na ametumia mikono yake kuongoza mashua hiyo. Ni picha inayoonyesha uwezo, ujasiri na ushiriki wa mtu mwenye ulemavu katika shughuli za kawaida kama vile usafiri wa majini.

hii ni jengo la ghorofa tatu liliojengwa kwa mawe ya kahawia. Lina mlango ya rangi nyekundu na baraza la nundu, mbele yake kuna njia za zege zilizoelezwa kati ya vichaka zilizopangwa kwa maridadi.

Wachezaji wa timu ya Kenya wanaoshiriki kwa mpira wa miguu kwenye watu wenye ulemavu wako uwanjani wakiwa na mgongo wa kutembelea. Wanaonyesha moyo kwa kujitolea mazoezi na hali ya kushindwa licha ya changamoto za uwanjani.

Wanafunzi huamka mapema kila siku ili kufika darasa, darasani kwa wakati, madawati yalioandaliwa vizuri kuwasaidia kusoma kwa utulivu kwenye dawati hili, kuna kitabu kilichoachwa huenda mwanafunzi alisahau au alikokwenda mapumziko kwa haraka.

Dawati mambili ambao yaliyochakaa ndani la darasa. Dawati la mbele lina sehemu iliyochupuka ikionyesha kuwa imetumika kwa muda mrefu. Madawati hawa hutumiwa kwa wanafunzi shuleni wakati ya masomo yao ya kila siku.